Huku naiona mashabiki wa michezo tofauti tofauti kama mpira ya kandanda , kukimbia na mpira ya kucheza na mikono kama voliboli . Hawa ni washerekeaji wanaosherehekea wakenya wanapoa ng'ang'ana kupata kutuzwa tena wanapo pata kushinda mchezo huu. .

Huku naiona ni mahali pa kuhudumia kila mtu katika nchi yetu ya Kenya , huku ni pahali pa kupata huduma ya haraka kama vile, unapoitaka cheti inayohusu watoto wako ama wanapoweza kuzaliwa unaenda huko kupata cheti ya mtoto wako.

Huku naina mashabiki wanaosherehelea ushindi, hawa mashabiki inajulikana kuwa wanasherehekea mchezo wa kadanda, tena naiona mashabiki wanaopuliza firimbi, wengine wameinua mikono yao juu ili ijulikane hawa ni washindi katika michezo hii.

Huku ni kule pahali pa kuhudumia wakenya wote. Inajulikana kuwa hawa wenye wamejipanga huku ni wafanyikazi katika sehemu hii ya kuhudumia wakenya. Tena huku inasaidia watu kupata kitambulisho na cheti cha kuzaliwa watoto.

Huku naiona kitambulisho iliyo fugwa kwa kifungu tofauti tofauti. Tena kitambulisho hizi inajulikana kuwa ni ya wakenya. Tena ni ya vijana wadogo wadogo na hii inajulikana kuwa iko katika pahali pa kuhudumia wakenya wote na hizi kitambulisho inasaidia watu waweze kupata.

Huku naiona ni pahali pakutumia wakenya wote. Huku inasaidia wakenye waweze kupata kitambulisho yao kwa haraka, ili waweze kujitafutia kazi wakiwa na kitambulisho. Tena ukipoteza cheti chako cha masomo unaitembelea huku ili waweze kukutafutia kwa haraka.

Huku naiona wachezaji wanaipiga mazoezi, iliwaweze kupata nguvu katika mchezo yao. Hawa wachezaji wanazunguka uwanja iliwaingie kucheza mchezo ya kandanda. Tena hawa wahezaji wanajipea moyo iliwakiingia uwanja wasikuwe na uoga yeyote.

Huku nawaona mashabiki wa kenya inajulikana kuwa hawa ni shabiki wa mpira ya kandanda wanaisherehekea timu yetu ya bandari wanaocheza katika nchi ingine tofauti hawa mashabiki wanawapea moyo wachezaji wetu wetu ili waweze kupata nguvu ili wapate ushindi.

Huku naiona pahali pa kusaidia watu kupata kitambulisho tena kupata cheti inayoonyesha huyu alizaliwa lini tena inayotumika kutengeneza cheti ya watu waliokufa huku inasaidia watu sana.

Huku naiona wachezaji wanaoruka mchezo wa kuruka. Tena huyu mchezaji ameiruka ili aweze kupata ushindi na kupata tuzo kutoka watu tofauti tofauti. Tena huyu ni mtu ambaye ameipiga mazoezi ya kutosha ili apate.

Huku naiona ni pahali pa kuhudumia wageni wote, tena naina wakubwa wenye wanasimamia huduma hii wanaongea na wafanyikazi katika sehemu ya kufanyia kazi, inajulikana kuwa wameipanga ili wawezenkufanya kazi kwa haraka na watu wahudumiwe kwa haraka.

Huku naiona huduma ya mashinani, anaye hudumia watu tofauti tofauti katika sehemu hii. Inajulikana kuwa watu waliendea cheti zao ama kitambulisho zao katika sehemu hii ili hawa watu wa huduma wametokea wakakuja uwanjani wasaidie watu.

Huku naiona washerekeaji ya mchezo tofautitofauti, tena naiona huyu mwanaume aliyekatikati amejipaka uso rangi ya bendera la Kenya tunajulikana hawa ni wakenya wanaisherekea timu yetu ya Kenya ili waweze kupata ushindi.

Huku nawaona wachezaji wanaosherehekea. Inajulikana kuwa hawa wachezaji wamejishidia mchezo ya kandanda tena inajulikana kuwa hawa wachezaji wanaisherehekea kikombe walichojishindia hapo mbeleni. Na hao wachezaji wameinua mikono juu ili ijulikane.

Huku naiona kuna ndoo inayotumika katika manyumba tofauti tofauti kuweka takataka ,tena hii ndo inasaidia sana ili nyumba isichafuke tena watoto wadogo wasitupe karatasi ovyo ovyo katika nyumbani mwako ,inasaidia kukusanya uchafu yote katika sehemu moja hili ichomwe.

Naiona huku ni pahali pa kuhudumia Wakenya wote tena naiona wafanyikazi wamesimama mbele ya wafanyikazi wengine wanaoshughulikia watu kutoka sehemu tofauti tofauti inajulikana kuwa hawa wafanyikazi wanataka kuipanga watu ili kazi ikue rahisi.

Huku naiona raisi wetu wa jamhuri wa kenya dakrari William Samoe Ruto na jaji mkuu wa taifa letu la kenya Martha Koome. Huku naiona anabalishiana faeli inayousu matumizi ya kotini.

Huku naiona aliye kuwa Raisi wa Kenya anajulikana kuwa ni Daktari Uhuru Mwigai Kenyatta. Anasalimiana na rafiki yake ambaye anakuja na mwingine nyuma yake. Tena kuna askari anamlinda aliyekuwa rais nyuma ni mwa rais.

Huku naiona mashabiki wamejaa katika uwanja kubwa inayotumika kucheza mchezo tofauti tofauti. hawa mashabiki wanaingoja michezo kubwa ya michezo ya kandanda. inajulikana kuwa huku ni nchi yetu ya Kenya wanaingoja ili

Huku naona wachezaji wanaipiga mazoezi ili wapate nguvu ya kucheza na wapate ushindi wakicheza katika mchezo tofauti tofauti kwa uwanjani. Hii inasaidia vijana kupata nguvu na kupata pesa.

Hapa naona washerekeaji wanasherekea Bandari FC,ili washinde katika mchezo tofauti tofauti. Tena hawa watu wameinua juu bendera ya Bandari kutoka hii picha.

Hapa naona pipe kubwa ya maji na mahali aji inapitia kwa hii mtaro. Hii maji inasaidia wanyama pori wakunywe na matumizi ya watu wengi tena hii maji inakingwa ikuwe safi.

Hapa naona wachezaji na mashabiki wanasherehekea ushindi yao ya michezo katika uwanja, hapa hivi wanasherehekea sana wakiwa na kikombe yao katika mikononi mwao wakirukaruka katika hii...

Huku naona mchezo ya mpira ya mkono, inayotumia nguvu sana. Watu wanasukumana ili wapate mpira, wananga'ng'ania sana. Mmoja ameinama chini ndio amnyang'anye mpira mwengine lakini wapi.

Hapa naona vijana wengi wamekaa hapo ni kama wanasajili kwa kazi tofauti tofauti. Mimi naona askari moja anayepanga hawa watu ili wapate nafasi ya kupeana makaratasi zao ili wapate kazi.

Hapa ni pahali pa kutafuta kitabu kidogo yenye inaonyesha unaweza safiri kutoka nchi yetu Kenya hadi ufike Marekani . Hapa naona mtu mmoja anasajili hiyo kitabu na mtu mwengine ako huko ndani anapeana ruhusa.

Hapa naona wazee, wamama na wanafunzi wamepanga laini kufanya usajili ya kazi tofauti tofauti katika hii ofisi kubwa. Na hii inaonyesha kwamba watu hawana kazi.

Huku naona cheti ya mtoto mmoja ambaye alizaliwa katika hospitalini ya Embu Hospital. Tena huyu mtoto alizaliwa na akatengenezewa cheti hii ili ionyeshe ako miaka gani na alizaliwa lini.

Hapa naona mashapiki na wachesaji wa folipoli katika hii mchezo wa folipoli naona wachesaji wanaruka vizuri sana tena naona moja alipeana mpira ya nguvu na hawa wawili wameruka ili wazuie mpira ziangukie

Hapa naona kitambulisho iliyofungwa katika hii ili izuie kutochagua vizuri kutokana na hii inasaidia watu kuchukua kitambulisho zao kwa urahisi.

Kwa hii picha Kuna wachezaji wanacheza mpira ya kandanda na huyu mchezaji mwingine anasaidiwa na kampuni moja ya betika huyu mwingine anajaribu kumnyanganya huyu mchezaji mpira wa betika lakini wapi.

Hapa naona kotini kubwa ya serekali yetu inaye saidia mwananchi ya kawaida apate haki yake katika serekali yetu ya Kenya. Tena hii kotini inasaidia watu wapate haki.

Hapa naona picha ya Kalonzo na mwenzake wanayotoka upinzani katika serikali yetu ya Kenya. Wanaongelesha wananchoi wakenya hili wanataka kupindua serikali yetu wachukue na upinzani.

Hapa inaonyesha shabiki mmoja anafurahia akiinua pendera ya Bandari kumaanisha hawa Bandari walipata ushindi ya michezo ya kandanda. Huyu mama anapenda sana michezo ya kandanda hili wanainua mapendera tofauti yao.

Huku naona wachezaji ya kandanda ya kwamba wanashughulikia mpira ama wanangangania mpira ili wafunge bao na wapate ushindi katika mchezo hii ya kandanda, tena naona wengine waliokuwa wakinyemeleana wazuie wasiingie.

Hapa naona mwalimu na mwanafunzi wake, anamsaidia kupiga sahihi karatasi moja inayoonyesha huyu mwanafunzi anaomba ruhusa ama anapiga sahihi vitabu yenye anataka achukue ili...

Hapa naona watu mbalimbali wanaotumiwa katika huduma ya Kenya. Huku kuna watu wanaendelea na kazi katika tarakilishi tofauti tofauti, kuna mzee mmoja anauliza maswali kuhusu huko.

Huku naona naibu wa rais wa Kenya anaongea na mkubwa mmoja katika ofisini ya watu wanaovuka ngamboni. Hawa wanapanga kuhusu mienendo ya Kenya ili watusaidie.

Hapa ni huduma ya kenya inasaidia wakenya kufanya usajili na utafiti ya haraka ya kitambulisho tena inasaidia watu kupata risiti ya pesa inayolipwa katika serekali.

Hapa naona wakimbiaji wa Kenya wamejitayarisha vizuri ili wakimbie katika nchi ya Marekani. Na wametoa viatu zao wako nayo kwa mikono mwao ili waweze kuvaa wakitaka kukimbia mbio yao yenye.

Hapa kuna vitambulisho mingi sana iliyopangwa na kufungwa katika kikundi tofauti tofauti ili isaidie kuchunguzwa na ichukuliwe hadi mahali inafaa. Hii kitambulisho ni ya wakenya ili wapate kitambulisho yao kwa.

Hapa naona wakenya ama wachezaji wa Kenya wameshika mpira mbili katika mabega yake, tena hii mpiria ni ya mikono wanajitayarisha wamefurahia vizuri waende wacheze hii mpira.

Huku naona mtaro ya maji na maji imejaa sana. Inaonyesha ya kwamba hii mtaro imesaidia kusanya maji katika duka hizi inazo kuwa mbele yao, hii maji inaonyesha ni mingi.

Huku naona rais wa kenya daktari William Samoei Ruto na daktari Martha Koome anayekuwa jaji mkuu katika serikali ya kenya ,bwana rais amesimama aste aste ili asikize wakenya wanasema nini.

Huku ni huduma inasaida watu kupata kitambulisho kwa haraka na mahitaji zao kwa haraka kutokana na hii huduma inahudumia kila mtu apate haki yake kwa wakati inayofaa.

Huku naona mashabiki wanasherekea sana inaonyesha ya kwamba timu Yao walipata ushindi hili kushiki venye wako wamama na wanaume wanaruka sana wakinua mikono Yao juu ili waonyeshe wamefurahi.

Hapa naona mashapiki ya karmayaowanasherekea ushindi yao katika mchezo ya mpira ya miguu naona mrembo ameshikilia pendera ya kormaya mwingine anafilifa vilimbii mwingine amewasha moto katika mkono yake.

Huku naona Daktari William Samoei Ruto akitembea na Daktari Martha Koome, Daktari William Samoei Ruto ni mkuu wetu wa Kenya , huyu ametusaidia sana tena amepeleka uchumi juu.

Hapa nanona soko chafu sana na kuna gari moja inasaidia kutengeneza hii soko hili itolewe uchafu na maji ibebe hizo uchafu iende mbali sana. Hiii ni moja ya kusafisha nchi yet ya Kenya.

Wachezaji wanakimbilia mpira katika uwanja huu wa polisi, wanaenda mbio sana wakingangania mpira, kutokana na hii mchezo inasaidia vijana kwa kuwa wamefanya mazoezi ya kutosha ili washinde.

Huku inaonekana ya kwamba ni huduma ya Kenya, hapa naona watu wengi wamekujia cheti zao wengine wamekujia kitambulisho zao ili wapate kuandikwa makazi tofauti tofauti katika hii nchi yetu. Tena ni wanafunzi wachache.

Huku naona wachezaji wakijituma ili wapate mpira. Naona mchezaji mmoja wa kandanda ameruka juu sana ili apokee mpira. Mwenzake anafuata nyuma pia ameruka ili amzuie hiyo mpira asifunge mbao.

Huku naona aliyekuwa raisi wa Kenya rais Uhuru Muigai Kenyatta. Anaposhughulikiwa na judge mmoja ili anze kazi yake ya.

Hapa naona watu wa upinzani wamesimama wakiongea kuhusu uchaguzi ya mwaka wa ishirini na saba ,hii inaonyesha ya kwamba watu wa upinzani wamejipanga vizuri ili wang'ang'ane.

Hapa naona maandishi tofauti tofauti inayosema kuendeleza huduma bora . Inaonyesha ya kwamba huku ni huduma inayosaidia watu kupata kitambulisho na mahitaji zao yenye wanahitaji kwa haraka kusuluhisha huko.

Hapa naona mashabiki wanasherekea ushindi katika mshindi ya mpira ama kandanda inayo peleka mbali katika michezoni mwao tena hawa wanasherekea ushindi kati.

Huku naona makaratasi yaliyojaa katika njia ya barabara. Tena wamefunika mtaro na karatasi mingi ili izuie maji. Tena inaharibu maji inayoenda mtoni.

Huku naona mashabiki ya mpira, tena wamevaa jezi iliyoandikwa Sportpesa . Hawa mashabiki yanaonekana ya kwamba walipata ushindi ndio wakapewa hizi majezi na wakaamua washerehekee vizuri.

Hapa naona kitabu ndogo sana inayosaidia Wakenya kuvuga ng'ambo ama kuenda nchi zingine ya Marekani kutoka hii nchi yetu. Hii kitabu inasaidia Wakenya sana ili wapate kutembelea nchi zingine.

Huku naona wachezaji wa mpira ya voliboli wanacheza sana mi naona wengine wa mashati nyeupe iliyoandikwa nambari ya pili na nambari ya sita, waliruka juu ili wazuie mpira isiangukie pande hili ili wapate ushindi.

Hapa naona wakenya wanasherekea sana. Inaonyesha ya kwamba hawa ni shabiki wa timu moja wa kandanda ya Kenya. Tena hawa ni mashabiki tofauti tofauti wameinua bendera ya Kenya.

Hapa naona wachezaji wanajipanga kamwe ili waingie kucheza mpira wa kandanda, tena wanajielezea fenye watacheza mpira yao ili wapate ushindi, kando yao naona mashabiki wamejipanga kamwe ili washereke vizuri.

Katika hii picha naona Jubilee Mbele Pamoja. Hii ni chama kuu iliyotumiwa na Uhuru Muigai Kenyatta na doctor William Samoei Ruto. Walitumia kutafuta kiti kubwa ya Kenya hii na wakajishindia.

Hapa naona tanki kubwa yenye imewekwa juu sana ili ipeane maji katika manyumba tafauti tafauti kwa hii boma chini yake, tena hii maji inasaidia watu wengi wapate uhai juu bila maji hakuna uhai.

Huku naona bwana rais Daktari William Samoei Ruto, amesimama aliye kua naibu yake Doctor Rigathi Gachagua na wakuu wa serikali kubwa.

Katika hii picha naona wachezaji kwa uwanja ya Ufaransa. Wachezaji hawa wanapelekana mbio sana. Mmoja amechengwa vibaya sana karibu aanguke. Hawa wachezaji wa kandanda wanajua kucheza vizuri. Tena kuna mashabiki kando yao.